Mimea ya ndizi iliyostawi vizuri, migomba imepangwa kwenye mipangilio mzuri majani yake mabichi na yenye afya ishara ya kilimo bora. Ardhi chini ya migomba inaonekana kuwa safi na imepaliliwa ikionyesha kuwa shamba linatunzwa kwa uangalifu. Mazingara haya yanafaa kwa uzalishaji wa ndizi kwa wingi.